Katika maktaba, kuna vitabu vingi kule nyuma. Pia kwenye meza, kuna tarakilishi ya mkononi, pamoja na vitabu vinne vilivyopangwa nyuma ya kompyuta hiyo.

Watu walio na tarakilishi iliyo na uwezo wa kuingia katika mitandao, wanaweza kusoma kwa mada yoyote wanayoitaka, kwani ujumbe wa wakati wa kisasa, unapatikana katika matovuti ambayo hupatikana kwa kutumia simu au tarakilishi.

Katika mkutano kuna watu walio na tarakilishi za mikononi na wanazitumia kupata ujumbe kwani wanaitafuta papo hapo.

Mojawapo ya njia za kusoma kwa wakati wa kisasa ni kutumia simu au simu kubwa ama tarakilishi hata ya mkononi. Kuna mwanasesere mingi pamoja na simu kubwa ambayo imewekwa kwenye meza.

Watu wawili wako mbele ya tarakilishi wakiangalia tuvuti ya kampuni yao na kusoma kwa kujua ujumbe ulioandikwa pale.

Mtu mmoja, yu katika mkutano kutumia tarakilishi yake ya mkononi ambapo anawaona wenzake kwa skrini ya pili na anatumia kiibodi yake kubonyeza.

Mwanafunzi mmoja wa kike asiyezidi miaka misaba ametabasamu huku akitumua tarakilishi yake ya mkononi kusoma. Kitabu ki wazi pale kwenye meza na pia kuna maziwa.

Kidole cha mtu kimeashiria taa iliyovaa kofia na hata kitabu pamoja na tarakilishi ya mkononi kuonyesha kuwa miundombinu ipo ya kutumia njia za kisasa kusoma kwa tarakilishi au simu kwa kuunganisha na mtandao na kupata ujumbe kwa mada yoyote kutumia tovuti.

Tovuti kadhaa huwa na mafunzo kwa mada inayotakikana sana na wanafunzi. Mtu yeyote akiwa na tarakilishi au hata simu bora anajua kutumia mtandao anaweza pata na kusoma ujumbe wowote.

Tarakilishi i kwenye meza, pamoja na kibodi yake nyeupe na mtu mmoja aliyeketi anaangalia skrini huku akitengeneza tai yake. Ako tayari kuingia mkutano au kusoma.

Michoro inaonyesha kwamba kutumia njia ya kusoma kwa tarakilishi au hata simu ni ya maana zaidi kuliko kutumia kitabu kwani inaonyesha namna ambayo watu wanaweza toka kuanzia wanafunzi hadi kumaliza shule.

Simu inaonyeshwa kuwa na maktaba ya vitabu vingi sana, kwenye skrini yake kuashiria kwamba ujumbe huo wote unaopatikana kwa vitabu waweza kuwekwa kwa simu moja tu na kuokoa nafasi.

Mwanamke ako katika meza, huku akiwa na tarakilishi yake ya mkononi ya kampuni ya HP, na anaandika kwenye kitabu kuonyesha kwamba anatumia kompyuta hiyo kupata ujumbe.

Mwanafunzi mmoja anatumia tarakilishi yake ya mkononi, pamoja na kitabu chake ili kusoma, yu na vifaa vya kusikiliza katika masikio yake na anaangalia skrini ya kompyuta yake.

Mwanamke mmoja ako na maktaba ya vitabu vingi visivyopungua mia moja hapo nyuma, lakini ako pia na simu kubwa kwenye meza yake, na anaitumia kupata ujumbe kwa masomo yake.

Watu wanne wanaodhaniwa kuwa wanafunzi wamekusanyika na wako kando kando huku mmoja akionyesha wengine kitu kutumia simu yake, ambayo ina uwezo wa kutafuta ujumbe na hata kusomea kupitia mashine hiyo.

Mwalimu mmoja anajirekodi video kupitia simu na kuunganisha kwa tarakilishi yake ya mkononi ili kuweka kwenye tovuti yao ambayo imeunganuishwa na mitandao ili kupeana ujumbe kwa wanafunzi wote wanaoitaka.

Kijana wa kiume mmoja, ameketi mbele ya dawati yake huku akitumia tarakilishi yake ya mkononi kuwasiliana na mwenzake wa kike. Kuna skrini nyingine ambayo bado haijawashwa.

Kutumia tarakilishi ya mkononi pamoja na mtandao watu wanaweza ingia kwa tuvuti yeyote ili kupata ujumbe inayolingana na mada yeyote.

Msichana aliyevaa miwani ameshika simu yake kubwa kando ya gari moshi. Anadhaniwa kuwa mwanafunzi kwani amebeba mfuko unaotumiwa na njia hii ya kusomakupitia mitandao imepita mizizi kwani ni rahisi mno.

Watu wawili wameketi huku wakitazama tarakilishi ya mkononi kwenye meza. Wote wameshika kalamu kuashiria kwamba ni wasomi.

Mwanafunzi mmoja anawasiliana na mwalimu wake kutumia tarakilishi yake ya mkononi iliyo kwenye meza. Ako na vitabu mezani, ambapo anaandika anachosikiliza.

Mtu mmoja yu mbele ya skrini ya tarakilishi yake ,na inaonyesha anazungumza na watu walio mahala tofauti. Ameshika karatasi huku ametabasamu. Njia za kisasa zimerahisisha mawasiliano.

Katika dunia ya kisasa bora mtu anajua kutumia tarakilishi na mtandao anaweza soma kuhusu mada yeyote wakati wowote anaotaka.

Katika tarakilishi ya mkononi, kuna mwalimu ambaye yu kwenye skrini, akifundisha, huku ubao wake ukiwa mweupe. Mwanafunzi anatumia mkono wake wa kushoto kuandika anachosema.

Mtu anabonyeza kibodi cha tarakilishi yake ya mkononi, huku skrini ikionyesha unaweza kusoma kupitia video, na hata kusoma kwa maneno, kutumia kompyuta hiyo.

Katika skrini ya tarakilishi kuna mwalimu aliyeshika microphine na kufundisha kwani ameandika vitu ubaoni huku anayemtazama ako katika tarakilishi ya mkononi na amevaa vifaa vya kusikiliza.

Mtu aliyevaa shati ya samawati anabonyeza kibodi yake ya tarakilishi ya mkononi huku ikionyesha kwamba mtu anaweza kuitumia kusomea mada yoyote na kupata fikira za maana.

Mindo mbino ya kisasa, hasaa kuwepo kwa mtandao pamoja na tarakilishi ya mkononi au kama inavyoonekana hapa simu kubwa inawezesha wanafunzi kusoma wakiwa mahali popote na nyakati yoyote.

Mwanamke mmoja ameketi dawatini kwake kukiwa na skrini tofauti mojawapo ikiwa ya tarakilishi yake ya mkononi na nyingine pale nyuma ya kuzungumza na wengine kuonyesha ako katika mkutano pamoja na wenzake.

Kwenye meza kuna kitabu na kalamu iliyo juu yake pamoja na tarakilishi ya mkononi ambayo inaonyesha watu wengi tofauti kwenye skrini yake kuashiria kwamba mikutano kwa wanafunzi au wanaofanya kazi pamoja.

Mwanamke mmoja mrembo mno ameketi huku akiwa anabonyeza katika tarakilishi yake ya mkononi, iliyo kwa kifaa cha kuisimamisha pale mezani. Anaonekana kuwa mwanafunzi na anaitumia kupata ujumbe.

Katika chumba cha makutano, kuna viti visivyopungua mia moja, vilivyopanga kwa umakini na utaratibu juu na hata sehemu ya chini, hapa, wanafunzi na hata wanaofanya kazi pamoja hukuja kuzungumza na kuwasiliana kwa madhara au vitu vinavyowakumba.

Chumba cha kulala hakina nafasi mingi lakini kimerembeshwa na kuwekwa vitu vyote kwani kuna friji, mashine ya kuchemsha chakula na maji na hata runinga. Pazia zimefunguliwa kuleta mwangaza kwenye chumba hicho.

Shule kubwa mno ambayo ina mazingira yanaofurahisha linaonekana. Kuna saa ilio katika ya barabara kwenye mzunguko.

Kuna vitanda kadhaa katika chumba cha kulala ambavyo ni vya staha mbili. Godoro zote zinafanana na utofauti inakuja tu kwa rangi ya blanketi. Pazia limefungiliwa na dirisha pia linaleta hewa na mwangaza ndani.

Katika maktaba kuna watu wawili waliovaa barakoa wameketi katika meza moja, moja akiandika. Kuna vitabu vingi kwenye rafu.

Watu wasiopungua mia moja wameketi wameketi katika chumba cha mkutano huku wakiskiliza mafunzo kutoka mmoja wao aliyekatika jukwaa. Kuna vifaa vya kupiga picha na kutengeneza video.

Chuo kikuu cha Kenyata ambacho kiko kaunti ya Kiambu ndicho kikubwa zaidi hapa nchini Kenya. Kina uwezo wa kuwa na wanafunzi wanaozidi elfu ishirini.

Katika maabara ya tarakilishi kuna kompyuta zisizopungua kumi na zote katika skrini zinaonyesha kitu fanana. Hakuna mtu aliye ndani na hata ubao ni wa mashine.

Katika maabara ya tarakilishi, kuna kompyuta zisizopungua kumi ambazo zimewashwa na skrini yake kuonyesha samawati. Viti vii bure kwani hakuna mtu aliye hapo kwa sasa.

Katika darasa, kuna dawati na viti visivyopungua kumi na sita. Nafasi inatosha wanafunzi na walimu wote kutembea kote darasani. Kwenye ukuta wa nyuma, kuna michoro ambayo ina ujumbe kuhusu wanafunzi wanachofunzwa.

Wanariadha wanaocheza mchezo wa kikapu, wanaonekana kwenye kiwanja chao. Aliye na mpira amevaa sare ya samawati na ameangalia mbele na kwami anataka kufunga.

Wanafunzi wengi wa shule tofauti na sare tofauti pia, wameketi katika chumba cha makutano, huku wameshika vitabu na kumtazama aliye mbele kule kwenye jukwaa akizungumza.

Chumba cha makutano li bure, isipokua mtu mmoja. Viti vimepangwa kwa utaratibu na vigae ni vyeupe. Pia, dirisha inaleta mwangaza mwingi.

Kila shule inastahili kuwa na maktaba ambayo inaweza tosha wanafunzi wote wanaosomea huko. Kuna vitabu kadhaa hapa kwenye rafu, na ujumbe ni mwingi mno.

CHumba cha makutano kimepangwa vizuri sana na kurembeshwa. Viti vyote vimevalishwa vazi la jeupe na hata madoido yamewekwa kwenye paa.

Katika chumba cha kulala, kuna kitanda cha staha mbili ambayo vitanda vyake vimetandikwa vizuri mno. Dawati lipo na pia kiti cha samawati.

Katika chumba cha kulala kuna vitanda vinne vya staha mbili ambapo ya juu haitumiki, watu wanalalia vitanda vya chini na vimetandikwa vizuri mno. Kuna kifaa cha kuleta hewa na kupunguza joto au baridi kwenye chumba hicho.

Chumba cha kulala kiko na vitanda viwili ikiwa na staha amvapo ya juu na chini yote kimetandikwa vizuri kwa rangi ya nyeupe. Dirisha li wazi na pazia imefunguliwa ili kuleta mwangaza kwa chumba hicho.

Msichana mmoja aliyevaa rinda nyeupe, ako katika maktaba na ameinama ili kutafuta kitabu kimoja. Kuna vingine vingi vilivyo kwenye rafu hapo alipo.

Vitanda viwili vimetandikwa vizuri katika chumba cha kulala. Kuna viti mbili nyeupe, nyuma ya meza na dirisha linaleta mwangaza.

Madawati yamepangwa vizuri katika darasa ambayo ina dirisha inayoleta mwangaza. Sakafu ni ya kijani kibichi na kuta ni za nyeupe.

Darasa li bure, kwani hakuna mtu aliye humo. Kuna madawati kadhaa zilizopangwa katika safu kwenye sakafu ya kijani kibichi, na ubao ni mweupe.

Kuna vitanda viwili vya staha mbili, ambapo ni chumba cha kulala. Wanafunzi watatu wameketi juu ya vitanda, mmoja akiwa amelala.

Chumba cha kulala maridadi mno cha wanafunzi kimepambwa, kuna kitanda dawati runinga na hata mahala pa kupikia.

Kwenye rafu kuna vitabu kadhaa vilivyopangwa kwa safu. Kuna pia picha moja ya mtu aliyevaasuti akisalimia watu wengine.

Chumba cha kulala ambacho kina nafasi ndogo mno kina kitada, pazia na ndo, kitanda kimetandikwa vizuri na dirisha limefunguliwa kidogo huku kuta ukiwa rangi ya nyeupe na chungwa.

Wanafunzi kadhaa wanaodhaniwa kua wa chuo kikuu wako katika darasa wakiwa wamekusanya na kumsikiliza anayefunza hapo mbele.

Chumba cha kulala, ni kidogo mno na kina kitanda kilichotandikwa na blanketi yake kuwekwa juu pamoja na kiti na hata dawati. Kuna nafasi ya kuenda kwenye choo na bafu na mlango wake ni wa kahawia.

Kuna kitanda kimoja cha staha mbili na nyingine miwili ya kawaida na zote ziko na godoro ya samawati. Ni chumba cha kulala na hakuna iliyotandikwa.

Chumba cha kulala kidhaniwacho kuwa cha shule ya upili kina vitanda vingi vya staha mbili ambavyo vimetandikwa vizuri na kuna vijinguo vilivyo anikwa pia.

Wanafunzi wasiopungua kumi wamekusanyika kando ya umbo la mwili wa mwanaume, huku mwalimu wao akiwaeleza na kuwapa maagizo. Kila mtu amevaa barakoa ya samawati na koti nyeupe.

Katika chumba cha kulala. Kuna kitanda cha staha mbili pamoja na kioo kinachoonyesha kwamba kuna kitanda kingine. Dirisha linaleta mwangaza kwani pazia imefunguliwa na chumba chenyewe kimepambwa mno.

Bendera ya Kenya imesimama katika shule ya barabara ya Thika. Mtu mmoja anatembea katika mazingira hayo ya shule, na miti na mimea mingi imepandwa na kutunzwa vizuri.

Katika michezo ya sekondari, wanariadha wanacheza mchezo wa kikapu ambapo aliyevaa sare nyekundu ameruka na mpira tayari kufunga bao. Waliovaa samawati wanamtazama bila kuweza kufanya chochote sasa hivi.

Elimu ya sekondari hapa Kenya ni mojawapo inayopendwa kote duniani kwani ujuzi na ujumbe wanaofunzwa wanafunzi ni mwingi mno na hata wengi wanaofanikiwa maishanai wanamalizia shule ya sekondari bila kuneda chuo kikuu.

Wanafunzi kadhaa wameenda matembezi katika misitu, na wameketi chini kwenye nyasi. Kwa wakati mwingi, ni wale wa chuo kikuu, lakini pia waweza kuwa wa sekondari.

Siku ya kitamaduni katika shule ya sekondari ya Thika, wanafunzi wanapiga picha pamoja na walimu na watu wengine waliovaa nguo za sana.

Wanafunzi wa sekondari walio katika chama ya Mtakatifu Paulo, ambayo inafanya kazi ya dharura, kusaidia watu wa jamii pamoja na wanafunzi wenzake. wameketi nje kwa mazingira kwenye nyasi.

Mtoto mdogo asiyezidi miaka mitano anatumia vidole vyake kusoma kwani anadhaniwa kuwa kipofu. Ako na mwalimu wake ambaye anamsaidia.

Watu watatu wadhaniwao kuwa vipofu wanatumia vidole vyao kutofautisha umbo tofauti ambazo ziko katika rangi ya kijani.

Watoto nne wamesimama na kuonyesha mikono yao ya kulia huku wakiwa wametabasamu. Wamekua wakitumia rangi kupaka na kucheza.

Mwanafunzi mmoja wa kike aliye na mahitaji maalum ya kielimu, anatumia ishara za mkono, kuzungumza na mwalimu wake ambaye pia anawasiliana kwa njia hiyo.

Watu wanaodhaniwa kuwa bubu au kiziwi au zote wanaonekana wakitumia ishara za mikono ili kuwasiliana huku wakiwa wanasoma kutumia tarakilishi ya mkononi.

Mwanafunzi mmoja mlemavu, ameketi katika kiti chake ambacho kinambana ili asiweze kuanguka. Kwenye dawati yake, kuna mwanasesere anayoichezea na ametabasamu mno, kwani amefurahia.

Mtoto aliyezaliwa na kromosomu tatu, ametabasamu mno huku mwalimu wake akimwangalia. Wameketi kwenye meza na wanatumia kalamu kuandika.

Mwanaume adhaniwaye kuwa kipofu anasaidiwa kusoma na mwalimu wake wa kike ambapo wameshika kitabu na kutumia breli, hapo nyuma kuna rafu ambazo zina vitabu kadhaa.

Mtoto asiyepungua miaka mitano, aliyezaliwa na kromosomu tatu baadala ya mbili, ameshika brashi yake huku akipaka rangi ya nyekundu. Kuna watu wakubwa wanaomsaidia na wametabasamu mno.

Kuna watoto wawili, wa kike akiwa na mahitaji maalumu ya kusikiliza kwani ameweka kifaa kwenye sikio lake la kulia na mwingine pia amevaa miwani na shati ya samawati. Wanaangaliana wakishika kifua cha kuweka tone huku mwanamume akitabasamu. Mwalimu wao anazungumza nao.

Watoto nne wamekusanyika wakiwa wamezingira meza, wakifunzwa na mwalimu wao akiwa ametabasamu huku wanachezea mwanasesere za rangi tofauti na umbo pia.

Shule ambapo vipofu huenda kupata elimu zimeongezeka mno nchini Kenya kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini kwa serikali ya Uhuru Mwigai Kenyatta. Huwa wanasoma kupitia njia ya breli ambapo vitu vimedungwa na wanatumia vidole kugusa ili kujua ni nini kinachoendelea.

Mwanafunzi mmoja wa kike asiyezidi miaka mitano ameshika brashi kwa mkono wake wa kulia huku akionyesha nambari sita ambaye mwalimu wake ameshika.

Mwanafunzi anaye mahitaji maalum ya kielimu, amebania masikio yake kwa mikono yote miwili. Kuna mchoro anaoupaka rangi kutumia penseli za rangi tofauti pale kwenye meza.

Mwanafunzi wa kike anaye mahitaji maalum ya kielimu, ameweka vifaa vya kusikiliza kwenye masikio yake, huku akitazama mdomo wa mwalimu wake.

Mtoto wa kike asiyezidi miaka tatu ameketi katika paja la mwalimu wake. Anadhaniwa kua na kromosomu tatu badala ya mbili hivyo basi kua na mahitaji maalum ya kielimu.

Mama mmoja aliye kipofu ameweka mikono yake na kuisoma picha ambayo anasaidiwa na mwingine anayefanya kazi hapo.

Mwanamke mmoja kipofu anasoma kutumia njia ya braille , kwani ameweka vidole vyake kwenye kitabu. Kuna vitabu vingine pale nyuma kwenye kabati.

Mtoto mmoja aliyezaliwa na mahitaji maalum ya kielimu, ameshika gitaa na kuicheza kwelikweli, huku wenzake wamekusanyika na kumtazama na kumskiza, naye anatabasamu akiangalia kamera.

Watoto pamoja na walimu, wameweka viti vyao na kuketi kwa mkusanyiko ulio umbo wa duara dufu, huku mmoja akiwa amesimama na kuwaonyesha wenzake anachoandika.

Mwanafunzi mmoja wa kike, ambaye amezaliwa na kromosomu tatu, anaonyeshwa kitu na mwalimu wake kwa kuandika. Pale nyuma, kuna watu wengine wawili wanaozungumza.

Mtoto wa kiume, aliyezaliwa na ulemavu kutembea, ako katika kifaa cha kumsaidia kusonga, huku amesaidiwa na mwanamke mmoja, na kushikwa mkono wake wa kulia.

Mtu asiyepungua miaka kumi, aliyezaliwa na kromosomu tatu badala ya mbili, anatumia simu yake kubwa, na mwingine wa utamaduni wa kiafrika, anamtazama kutoka nyuma.